Chumu ni benki. Wateja hawa wamekuja kuhudumiwa. Wengine wamekuja kufungua akaunti zao. Wengine wamekuja kuweka pesa humu kwenye benki, na wengine wamekuja kutoa pesa ili waende wakasaidie nazo matatizo walioko nazo.

Huyu ni waziri mkuu mstaafu wa nchi yetu ya Kenya kwa majina Raila Amollo Odinga anatoa hotuba rasmi kwa wananchi huku akimuunga mmoja wa wasimamizi wake mkono hadharani mbele ya wananchi.

Huyu alikuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya ambaye alitolewa ofisini. Humu amekuja ili apate kuhudumiwa. Huenda anachukua kitambulisho kutoka humu.

Humu kuna mkenya na watalii wawili waliokuja nchini Kenya kuzuru na kuangalia nchi yetu. Watalii hawa wamevaa nguo zilizoandikwa Kenya na kwenye nyuso zao wamechora bendera ya nchi ya Kenya.

Hawa ni viongozi katika serikali yetu ya Kenya. Aliyoko katikati ni rais wa nchi ya Kenya. Aliyoko kwenye mkono wake wa kulia ni aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua.

Huu ni mchezo wa kandanda. Humu naona wachezaji wa nchi ya Kenya wakicheza na nchi ya ugenini au nchi isiyo ya Kenya. Aliye na mpira ni mchezaji Olunga na mashabiki wameketi humo.

Hawa mashabiki wa timu ya Gor Mahia, ambao wameshinda kikombe au mchezo uliokua ukichezwa au pengine wanaenda kwenye uwanja kushabikia timu yao wakiwa na matumaini makubwa ya ushindi.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kadanda. Mashabiki hawa wanashangilia ushindi ambao umewapata wakati timu yao ya Gormahia umeibuka kushinda dhidi ya wapinzani wao.

Huyu ni rais wa Kenya kwa jina Daktari William Samoei Ruto baada ya kushinda katika ushindano wa nani atakayekuwa rais wa nchi ya Kenya. Sasa hapa anaapishwa na kupewa fursa kamili ya kukuwa rais.

Huu ni mchezo wa kandanda. Wachezaji wamo uwanjani. Huku mashabiki wameketi au kusimama upande ule nje wa uwanja ili kushabikia wachezaji wao. Wachezaji hawa wana kimbia na kung'ang'ania au kuwania mpira.

Huyu ni jaji mkuu humu nchini Kenya jina lake halisi ni Martha Koome. Jaji huyu ndiye amesimamia kutengenezwa kwa sheria zinazoongoza nchi yetu ya Kenya.

Wasichana hawa wanacheza mpira wa kikapu. Wasichana hawa unapata ya kwamba wamesoma au wamefunzwa kucheza mchezo huu na wengine wao unaweza kupata kwamba wanakula kupitia mchezo huo.

Humu ni mle ambamo wananchi wanachukuwa vyeti vyao vya kuzaliwa ikiwemo vya wapendwa wao walioaga dunia. Mtoto akishazaliwa anatengenezewa yake humu naye akifa anatengenezewa humu.

Hawa ni mashabiki wa timu fulani humu nchini Kenya. Mashabiki hawa wanashabikia timu yao inapocheza, wakiwa na tumaini kuwa timu yao itakuja kuibuka kuwa ushindi.

Serikali ya juu au serikali ya kaunti linafanya shughuli ya ujenzi wa barabara. Tingatinga hii inafanya kazi ya kuchimba wakati tingatinga zingine zinafanya kazi ya kubeba.

Huyu ni rais mstaafu wa nchi yetu ya Kenya anayeitwa rais Uhuru Kenyatta pamoja na bibi yake kando yake. hapa anaapishwa baada ya kushinda ushindi wa kuwa rais.

Mashabiki wa Kenya wametokea ili kusimama na timu yao ya Kenya, ambayo huenda inacheza mpira na timu nyingine ya nchi tofauti. Wakenya wamebobea na kutoka nje ndipo wasimame na timu yao na wapate ushindi.

Mchezo wa kandanda unafanyika nchini Kenya ambamo timu hii ya Gor Mahia hasa inamojulikana kwa wajaluo ndio wanaoshabikia timu hii ya Gor Mahia sanasana. Wako katika mchuano na wanaosimamia timu hii wamekuja ili washangilie ushindi wa timu yao.

Sherehe, nderemo na shangwe kwa mchezaji huyu baada ya amefunga mbao. Mchezaji huyu ameinua mikono yake kisa na maana ana furaha baada ya kufunga na pengine amepea timu yake ushindi katika mchuano huo dhidi ya wapinzani wao.

Vitambulisho ambavyo vimekuja kutoka kwenye kampuni ambayo ina jukumu la kutengeneza ama kuunda vitambulisho, vimeshaunda na kurejesha. Hii ni baada ya mwananchi kujitokeza na kufuata taratibu inayostahili ndiposa apate kitambulisho hichi, hiki.

Hudumu ama huduma za serikali zinapeanwa humu. Zile huduma mingi ambazo serikali inape wananchi kama mwananchi anapotaka kuchukua kitambulisho, anakuja humu anafuata taratibu ambamo mwishowe atapata kitambulisho, ama akiwa na changamoto anaeza akakuja akauliza humu huduma center .

Mashabiki wa timu ya Bandari wametokea kuinua bendera ya timu yao ishara ya kwamba wana furaha mwingi na kwamba huenda timu yao imepata ushindi katika mchezo au mchuano kwa huo kipindi ambao ungekuwa wa kupigania kombe fulani.

Kona unapigwa katika mchezo huu wa kandanda. Mlinda lango anasimama langoni na wachezaji wanakaa imara, ndiposa mpira unapokuja isije ikaingia langoni na wakapoteza mechi hiyo ambayo ni muhimu.

Wakenya wamejitokeza na kubeba bendera ya kenya, ishara ya kwamba, wanapenda nchi yao wametoka kijumla, wanafuraha, wanapoinua bendera hizi. Wengine wanapuliza firimbi wakiinua vidole na mikono juu angani.

Mchezo wa soka umo katika harakati za mwanzo mwanzo. Wachezaji hawa wanakutana kisha wanatoa dua kwa mwenyezi Mungu ndipo wapate ushindi mwishowe ikikubalika na mchezo unaanza wakati firimbi inapulizwa.